Jukwaa la kujifunza mtandaoni likionyesha mwanafunzi akijifunza kwa bidii mbele ya kompyuta kubwa yenye mwalimu kwenye skrini. Upande wa kushoto unaonyesha maandishi, huku kulia kukiwa na nembo za kofia za kuhitimu, zote zikisisitiza elimu ya kidijitali na urahisi wa kujifunza kwa mbali.

Baba na mtoto wake wakijifunza au kufanya kazi pamoja. Mtoto yuko mbele akitabasamu. Anaonekana kufurahia kujifunza na kompyuta ndogo na daftari mbele yake. Baba yuko nyuma kidogo akitazama mtoto wake kwa furaha na kumuunga mkono. Inaonekana kama wanatumia teknolojia kwa elimu au shughuli nyingine za kielimu.

Mkono ambao umeshika kalamu ya digitali kuandika au kuchora kwenye kompyuta kibao yenye mwanga .Skrini ya kompyuta hii ina maandishi meusi yanayosomeka kama vile digitali learning hub reiff ikionyesha matumizi ya teknolojia katika elimu au kujifunza kidijitali.

Watubwannne, wanaume wawili na wanawake wawili wanashirikiana na kujadili kitu kwenye kompyuta ndogo mezani ofisini. Wanaonekana wakifanya kazi pamoja huku moja wa wanawake akionyesha kitu kwenye skrini ya kompyuta na wengine wakizingatia kwa makini. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi ya kisasa.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wakifanya kazi pamoja kwenye kompyuta ndogo. Wanaonekana kujadili kitu kwenye skrini, labda wakishirikiana kwenye mradi au wakifundishana. Kuna kompyuta nyingine na mtu mwengine nyuma, ikionyesha mazingira ya ofisi au chuo kikuu ambapo watu wanafanya kazi kwa bidii.

Mkono wa mtu unaonekana ukichapa kwenye kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya meza ya kahawa huku nyuma kukiwa na dirisha kubwa linaloonyesha majengo ya jiji. Mtu huyo anaonekana ameketi kwenye kiti chenye mito laini na karibu na kompyuta kidogo na chombo chenye mmea mdogo ikionyesha mazingira tulivu ya kazi, labda katika mkahawa au ofisi ya kisasa.

Kompyuta ya mpakato iliyo wazi ikiwa na kofia ya mahafali nyeusi juu yake ikiashiria elimu na mafanikio ya kitaaluma. Karibu na kompyuta hiyo kuna rundo la vitabu vyenye rangi tofauti vikisisitiza umuhimu wa maarifa na masomo. Vyote vikiwa vimeweka kwenye manthari nyuma ya rangi ya samawati safi ikileta hisia ya utulivu na wepesi wa kujifunza mtandaoni.

Mtu anatumia kompyuta mpakato na ishara mbalimbali za kidijitali zikielea juu ya kibodi. Ishara hizi zinawakilisha dhana, kama vile, muunganisho wa wifi , kofia ya kuhitimu, lengo, utafutaji dunia au mawasiliano ya kimataifa, balbu ya mwanga, ubongo na vitabu. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika nyanja mbalimbali kama vile elimu, utafiti, mawasiliano na uvumbuzi.

Mwanafunzi anatumia kopyuta kwa masomo ya mtandaoni, anaangalia scrini kwenye mkutano wa video labda darasa au kikao cha kujifunza. Kuna kamera dogo juu ya scrini ikionyesha matumizi ya uwebukamo kwa mawasiliano. Mwanafunzi anaonekana akifuata somo au akifanya utafiti akishikilia kitabu au daftari mkononi.

Msichana mdogo akitumia kompyuta mkononi huku kukiwa na taswira ya kidigitali ya ulimwengu na ikoni zinazohusiana na elimu ya mtandaoni. Ikiashiria kujifunza kwa njia ya mtandaoni.

Maabara ya sayansi. Kwenye meza nyeupe ndefu kuna vyombo vingi vya kioo vinavyotumika katika maabara kama vile chupa zilizopangwa kwa utaratibu. Katikati ya meza kuna sinki kubwa lenye bomba la maji likionyesha kuwa kuna uwezekano wa kusafisha vyombo au kufanya majaribio yanayohitaji maji.

Ukumbi mkubwa uliojaa watu, wengi wakiwa wamevalia sare au nguo za rangi zinazofanana, wakiketi kwenye viti vyekundu. Inaonekana ni mkutano au sherehe muhimu katika Chuo Kikuu cha Uzuri Afrika, kama inavyoonekana kwenye bendera yenye maandishi haya. Watazamaji wameketi kwa utulivu, wakifuatilia kinachoendelea mbele.

Jengo la makaazi liitwalo Beriri, likiwa na madirisha yenye nondo na balkoni ndogo kwenye ghorofa ya kwanza na mlango mkuu ukiwa chini. Rangi ya jengo inaonekana kuwa nyepesi labda krimu au beige na kuna mimea michache midogo mbele yake, huku kukiwa na mti mkubwa upande wa kushoto. Muundo wa jengo unaonekana kuwa rahisi na dhabiti.

Chumba cha mabweni chenye vitanda viwili vya ghorofa vya chuma vya rangi ya samawati, vikiwa na magodoro meupe na mashuka. Wanafunzi kadhaa wamelala vitandani huku mmoja akiwa amejifunika shuka nyekundu. Chumba kina kiyoyozi ukuta. Dirisha lenye mapazia mepesi na sakafu yenye zulia dogo. Viatu vimetawanyika karibu na vitanda kuonyesha mazingira ya malazi ya wanafunzi.

Jengo ndefu na maridadi linaonekana kuwa hosteli au makazi, likwa na ghorofa kadhaa zenye kuta nyekundu na balcony zenye nguzo nyeupe maridadi. Madirisha mengi na milango ya mbao nyeusi huonekana yakionyesha vyumba vingi ndani. Huku mti moja mdogo ukiwa umesimama mbele ukiongeza uzuri wa mazingira.

Rafu ya vitabu iliyojaa vitabu mbalimbali ikiwemo atlasi ya watoto. Juu ya rafu huyo kuna ramani ya dunia iliyoning'inia . Vitabu hivi vinaonekana kuwa katika maktaba au chumba cha kusoma.

Kiti cha ukumbi wa mikutano chenye rangi ya samawati, kikiwa na sehemu ya kuandika iliyovunjika upande wa kulia na miguu yake imetengenezwa kwa chuma cheusi na sehemu ya chini ya mbao. Kiti hiki kinaonekana kuwa na mto laini wa samawati kwa ajili ya kukalia na sehemu ya kuegemea mgongo. Kikipumzika kwenye sakafu ya mbao nyepesi.

Kundi kubwa la wanafunzi wakiwa wameketi katika ukumbi wa mahadhara au jumba la mkutano labda katika chuo kikuu cha kimataifa. Wanafunzi hao wamevalia sare au nguo zinazofanana na baadhi yao wanaonekana wakifuatilia au kuandika madokezo, jambo linaloashiria kuwa wanahudhuria tukio la kielimu kama vile mkutano wa kazi au semina.

Chumba au hosteli yenye vitanda viwili vya ghorofa vikiwa na magodoro yenye picha za nyota na miraba. Katikati kuna kabati nyeupe ndefu yenye nafasi nyingi za kuhifadhi nguo na vitu pamoja na kioo. Sakafu ina muundo wa vigae venye ruwaza na chumba kinaonekana kuwa safi na chenye mpangilio mzuri, tayari kukaribisha wageni.

Ndani ya ukumbi wa mazoezi wanaume kadhaa wanaonekana wakifanya mazoezi kwenye vifaa mbalimbali vya kuinua uzito na mashine za mazoezi. Sakafu ni nyekundu na kuna kifaa vya mazoezi vilivyotawanyika ikiwemo ball beli na diski za uzito. Baadhi ya wanaume wamevalia fulana na kaptula, wengine wakiwa wamesimama na wengine wakitumia mashini. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yenye mwanga wa kutosha.

Jengo la makaazi lenye kuta za rangi ya mchanga na milango na madirisha ya kijani kibichi yenye kung'aa yaliyotengenezwa kwa chuma. Kuna njia ya simiti inayoongoza kwenye milango na anga linaonekana kuwa tulivu. Inaonekana kama nyumba za kupangisha au vyumba vidogo vikiwa na mwonekano rahisi, lakini wa kuvutia.

Maktab ya kisasa na safi. Ndani yake kuna rafu kubwa za mbao zilizojazwa vitabu vingi. zikinyawaka kuanzia sakafuni hadi karibu na dari na ngazi inayoweza kusogezwa inategemea rafu hizo. Watu wawili wanaonekana wameketi kwenye meza wakitumia kompyuta ndogo na kusoma huku wengine wakiwa wamekaa zaidi. Dari ina taa ya kisasa na pia kuna mapambo ya ukuta ikiwemo saa yenye muundo wa rangi tofauti.

Mchezo wa mpira wa kikapu. Wachezaji wa kike wako uwanjani, baadhi wakiwa wamevaa jezi za samawati na wengine za njano, wakishindana vikali. Mchezaji mmoja mwenye jezi ya samawati anadaka mpira huku wengine wakiangalia au wakijiandaa kwa hatua inayofuata. Watazamaji wengine wamekaa benchi wakifuatilia mchezo.

Maktaba inayotoa taswira hai ya nafasi ya kusoma yenye vitabu vingi vilivyopangwa, kwenye rafu ndefu, zilijaa maarifa. Wanafunzi na wasomaji wamejikiza katika vitabu mezani ,wakitumiwa nafasi hii tulivyo na iliyojaa mwanga wa asili unaopenya kupitia madirisha makubwa ikionyesha mazingira bora ya kujifunza na .

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au sinema tupu, ukiwa na safu nyingi za viti vya mbao vyenye rangi ya kahawia, vilivyopangwa kwa utaratibu vikishuka chini kuelekea jukwaa lisiloonekana wazi. Ukumbi unaonekana kuwa na zamani kidogo na utaa hafifu ukitoa hisia ya utulivu na nafasi kuu.

Wachezaji wawili wa kandanda wanachuana vikali uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya machungwa akimiliki mpira, huku mwingine akiwa amevalia jezi ya manjano na samawati akijaribu kumzuia. Wako katikati ya mchezo mkali na mpira unaonekana wazi miguuni mwao.

Chumba cha mabweni cha hosteli kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, na katikati kuna kabati nyeupe ndefu yenye nafasi za kuhifadhia nguo na vitu vingine, ikiwemo sehemu ya kujipodoa au kusomea. Sakafu ina vigae vyenye ruwaza na kitanda kimoja kina matandiko meupe yenye nyota nyekundu na samawati.

Darasa lenye madawati na viti safi vikiwa vimepangwa vizuri tayari kwa wanafunzi. Madirisha makubwa yenye mapazia ya kahawia yanaruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia na kuna ubao mweupe upande mmoja, ikionyesha mazingira tulivu na yenye kujifunzia.

Darasa tupu lenye madawati na viti vya samawati, vikiwa vimepangwa vizuri na kutazama mbele. Madirisha makubwa mawili yaliyo na fremu nyeusi yanaonekana upande wa kulia, yakiruhusu mwanga wa asili kuingia na kuonyesha miti nje. Ukuta ni mweupe safi, ukiipa nafasi mwonekano tulivu na tayari kwa masomo.

Kundi la watu wazima wamekaa kwenye meza iliyopangwa kwa umbo la U ndani ya chumba cha mkutano wakiwa wamevalia mavazi mbalimbali. Wamejikita kwenye mada inayoonyesha kwenye skrini kubwa ya projekta ukutani huku baadhi yao wakitumia kompyuta ndogo au kuandika. Chumba kina zulia jekundu katikati na sakafu nyeupe inayong'aa pembeni na taa zinaning'inia kutoka dari.

Chumba cha kulala cha mabweni, kikiwa na vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao na kila kitanda kikiwa na magodoro meupe na shuka za rangi tofauti, huku sakafu ikiwa na mabao na dirisha kubwa lenye mapazia, likiruhusu mwanga kuingia na kiti kimoja kikiwa kimeegeshwa karibu na dirisha.

Darasa tupu lenye madawati na viti vingi vya mbao na chuma vilivyopangwa safu huku karatasi zikiwa juu ya baadhi ya madawati. Ukuta wa saruji na dirisha mawili madogo yenye matondo na bango la kijani kibichi ikining'inia katikati, ikionyesha mazingira rahisi na tayari kwa ajili ya masomo.

Wanafunzi katika maabara ya kompyuta shuleni wakitumia kompyuta zao. Mwalimu anaonekana amesimama mbele ya darasa, akisimamia au kufundisha. Wanafunzi wamekaa kwenye viti vya mbao na wanatumia kompyuta za meza zenye skrini kubwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya kujifunza teknolojia, ikiwezekana katika shule iliyobereshwa na vifaa vya kisasa vya TEHAMA.

Chumba cha malazi kinachoonekana kuwa sehemu ya mabweni. Ndani yake kuna vitanda viwili vilivyotenganishwa na ukuta wa katikati na kila upande una dirisha. Chumba kimetengenezwa kwa urahisi na usafi kinachofaa kwa makazi ya watu wawili.

Chumba cha ndani kinachoonekana kuwa sehemu ya jengo labda nyumba au hoteli. Ndani ya chumba kuna kitanda kilicho tandikwa na meza ndogo iliyo na taa ya mezani. Dirisha liko wazi likionyesha mandhari ya nje. Inaonekana kama chumba cha kulala au chumba cha wageni.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu zikionyesha isa- ishara za uchakavu. Ukuta wa nyuma una ubao mweusi mkubwa na saa ndogo ya ukutani huku madirisha yenye matundu makubwa yakiruhusu mwanga kuingia upande wa kushoto na kuunda vivuli virefu sakafuni. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi na ya zamani.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au hafla uliopambwa ukiwa na viti vingi vyeupe vilivyopangwa kwa safu ndefu na meza zilizofunikwa kwa vitambaa vyekundu na vyeupe zikiashiria utayarishaji wa tukio muhimu. Ukumbi huo unaonekana kuwa na taa nzuri zinazotoa mwangaza wa kutosha.

Wanafunzi wawili msichana na mvulana wakichunguza bango la mradi wa Sayansi chini ya hema. Msichana amevaa sketi ya miraba na fulana ya kijani huku mvulana amevaa suti ya kijivu. Wamesimama karibu na meza iliyofunikwa kwa kitamba cheupe. Nyuma yao mwanafunzi mwingine anaonekana akitembea. Ni tukio la maonyesho au shindano shuleni.

Msichana mdogo mweupe mwenye furaha ameketi kwenye dawati darasani ya akichora kwa kalamu. Kiti chake cha magurudumu kinaonekana nyuma yake. Anaonekana kujishughulisha na shughuli yake ya kuchora, akionyesha utulivu na umakini. Mandhari inaashiria mazingira ya shule au elimu yanayotoa fursa ya kujifunza na kushiriki.

Mwanaume ameketi kwenye dawati. Amevaa vipokeasauti maskioni na anatumia kompyuta. Anaonekana akifanya kazi au kusoma kwa umakini huku vitabu au karatasi mbele yake mezani. Jua linachomoza kupitia dirisha lenye mapazia nyuma yake likiangazia chumba. Anaonekana amejikita kikamilifu kwenye shughuli yake.

Watoto wanne wenye furaha. Watatu wakiwa wamesimama na mmoja akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Wote wakiwa wamevalia sare za shule ya rangi ya samawati na nyeupe ikionyesha umoja na ushirikiano wako katika mazingira ya shule huku mandhari ya nyuma ikiwa na matone ya mvua ikipendekeza matumaini na mwanzo mpya.

Msichana mchanga mwenye tabasamu ameketi mbele ya komputa mpakato na anaonyesha ishara ya sawa kwa kidole gumba juu. Huku mkono mwingine ukiwa wazi kana kwamba anaongea kwa lugha ya ishara. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zikionyesha mazingira ya kujifunza au maktaba.

Mwalimu mwanamke akizungumza na mtoto wa kike kiziwi shuleni wakitumia lugha ya ishara. Mwalimu ana miwani na anatabasamu akionyesha ishara kwa mikono yake na mtoto anajibu kwa ishara pia akionyesha mawasiliano yanayoendelea.

Mwanamke mchangamfu mwenye tabasamu pana akimkubatia kwa upendo mvulana mdogo, ambaye pia anatabasamu kwa furaha na kicheko. Wote wawili wanaonekana wenye furaha na wanashiriki wakati wa upendo, huku mandhari ya ndani yenye rangi angavu ikionekana nyuma yao, ikipendekeza mazingira ya joto na ya kirafiki.

Mwanamke mzima na msichana mdogo wakiwa ndani ya bwawa la kuogelea, wakifurahia somo la kuogelea. Msichana ana tabasamu pana na anaonekana mwenyefuraha akisaidiwa na mwanamke huyo ambaye pia anatabasamu. Labda mwalimu au mzazi wake huku wote wakiwa wamevaa kofia za kuogele, na msichana akiwa na vazi la kuogela ya rangi ya pinki. Mazingira ya bwawa yanaonekana safi na angavu.

Wanafunzi wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume wakiwa darasani. Msichana anaonekana akisoma katika kitabu cha braille ,kwa kutumia mikono yake, huku mvulana akimwangalia kwa makini. Hii inaashiria msaada ujifunzaji wa pamoja, kati ya wanafunzi wenye ulemavu wa macho.

Mwanamke akishirikiana na mvulana mwenye ulemavu wa kimwili ambaye amekaa kwenye kiti cha magurudumu maalum wakicheza na vichezeo vya kujenga. Mvulana ana tabasamu kubwa akionyesha furaha na ushirikiano mzuri kati yao.

Watoto wadogo kadhaa wamekaa kwenye viti vidogo wakizunguka mwalimu mmoja kwenye zulia la samawati, kama vile darasani ama kituo cha watoto. Baadhi ya watoto wanaonekana kushiriki katika shughuli na kuna viti na meza nyingi karibu.

Msichana mdogo mrembo ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu nje akiwa amezungukwa na mimea ya kijani kibichi.